Kaunta yenye sehemu nyingi za mraba zilizojazwa aina mbalimbali za viungo na nafaka. Baadhi ya sehemu zina viungo vya unga vya rangi tofauti kama manjano, kahawia na nyekundu. Zingine zina mbegu kavu, pilipili, majani yaliyokaushwa na vipande vya mizizi ya viungo. Kwenye upande wa nyuma kuna chupa za plastiki zilizojaa viungo vya unga pamoja na pakiti na mifuko yenye bidhaa zingine za chakula.

Meza ya mbao yenye sahani nyeupe ya glasi iliyobeba vyakula tofauti tofauti kama vile wali, mboga, nyama, limau, supu na nyanya.

Mti wa rangi ya kijivu, ambayo una mizizi mingi na shina nono. Kando kuna nyasi nzuri ya rangi ya kijani na chini kuna mpira ya rangi ya nyeusi.

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe na suruali nyeusi anawauzia wanaume wawili nyama choma. Mmoja aliyevaa shati ya kijani iliyong'aa amebeba mkoba nyeusi.

ng'ombe wa maziwa katika ufugaji wa zizi kavu wanakula wote wakiwa na alama ya sikio. Pembeni kuna mwanume aliyevaa ovaroli ya buluu, kofia nyeupe na buti za mvua nyeupe.

Ufukoni kuna watu tofauti tofauti. Pembeni kuna wanaume wawili wanaouza vyakula tofauti tofauti, kama zile bajia na maandazi surua. Mmoja amevaa shati ya manjano, mwingine amevaa kanzu ya rangi ya samawati.

Mwanaume barabarani amebeba mfuko wamanuzi ya rangi ya kijani amevaa shati ya bluu na suruali nyeusi na kofia ya rangi nyingi kando kuna miti mingi na duka.